Noti ya shilingi Mia moja ya nchi ya Kenya. Katika noti hiyo kuna picha ya Rais wa Kwanza wa nchi ya Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Noti hizi zimepangwa kuonyesha ni pesa nyingi ambazo zimepangwa pamoja.

vitunguu ambayo yametoka kwa lori imetoka kununuliwa, vitungu hivi ni vitungu vya rangi nyekundu kuna mama pia ambaye ako nje ya lori hiyo

Wanaume wawili ambao wamesimama nje ya duka. Mmoja amevaa nguo nyekundu kutoka juu mpaka chini, na amevaa kinyasa . Mwingine amevaa long'i ya rangi ya bluu.

Duka ya maziwa katika majina ambayo yanaonekana katika kibango hapo hivo kumaanisha kwamba Mount Kenya Milk deport. Kumaanisha hii ni duka ya maziwa ambayo inauza maziwa kwa wingi na hasa ukiona majina deport inamaanisa kuwa hapa utaweza ukapata vifaa ambazo wanauza kwa bei nafuu kulingana kufananisha na duka zingine.

Familia wanatabasamu, wako na furaha. Kuna baba, Kuna mama na mtoto mmoja wameshika tarakilishi mkononi ili waweze kutazama na ukiangalia, mtoto pia anafurahia kwa kile ambacho anakiangalia katika tarakilishi hiyo.

Gari nyeupe iliyopakiwa. Inaonekana bado ni mpya kwa sababu kila kitu kinaonekana bado ni safi au imetoka kusafishwa .Iko ndani ya jumba na limeegeshwa.

ambayo inatumika nchini Kenya ni noti ya shilingi elfu moja, noti mbili na iko na picha ya Mzee Jomo Kenyatta ambaye alikuwa rais wa kwanza wa nchi ya Kenya. Pia kuna simu ya Nokia kuonyesha kuwa ni simu ya kitambo kidogo.

Sokoni ambapo viatu vinauzwa, viatu vya aina tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti pia imewekwa chini ili kuweza watu waweze kuziona na kuweza kuziendea. Pia kuna watu huku ambao wanaendelea kufanya ununuzi.

Huku ni nje ya duka. Vitu ambavyo vimewekwa nje ni unga ambayo inaitwa Dola na kuna magunia pia, kuna soda na kuna kibango kinacho na maneno "Mpesa". Pia, kuna kreti za soda zinazoitwa Coca Cola.

Kibanda ambayo inauza matunda na maboga na majani kuna ndizi ambayo haijaiva na pia kuna ndizi ambayo zimeiva. Kuna nyanya Kuna ndimu, haya yote yanapatikana katika kibanda hii. Na kule nyuma pia tunaona pia Kuna njia ambayo unaweza kulipa baadae ya kununua.

Haya ni magari yaliyopakiwa kwenye mstari, watu wameenda kuweza kusherekea pamoja nyuma huko tunaona kuna mahema ya watu kuketi, kuna miti na anga pia ni buluu kuonyesha kuwa kutakuwa na mvua na nyasi ni ya rangi ya kijani.

Viatu vya aina tofauti tofauti vimepagwa, vya rangi tofauti tofauti pia. Vimepangwa chini ili kuweza wateja waweze wakaiona na waweze wakakuja kununua. Iko na rangi nyekundu, kuna na rangi ya black ,nyekundu.

ikiwa katika maegesho, kuonyesha kuwa ni magari haya ni yale ya kuuzwa. Kuna magari tofauti tofauti pia na kuna jina ya kampuni hii inaitwa Car Locals na kuna pia namba ya kampuni hiyo kuonyesha hii ni biashara ya kuuza gari.

Huku ni nje ya duka. Wameweka unga tofauti, Kuna yenye inaitwa Dola, Kuna soda na kreti ya cocacola. Pia Kuna kibango kinachoonyesha MPESA kumaanisha kuwa duka hii Iko na MPESA.

Duka la mpesa na pia ni ajenti ya Equity. Hapa ni mahali ambapo unaezakuja kuweka au kutoa pesa kutumia MPESA ama Equity. Kuna mwanadada hapo amesimama kando amevaa buibui.

Magari yaliyo pangwa inaezakuwa inauzwa rangi pia yako juu kule yanaangalia chinj magari Lina rangi tofauti tofauti Kuna nyekundu , kuna ya buluu ,Kuna nyeupe, Kuna nyeusi.

Duka ya kuuza baadhi ya manguo na shuka leso za wanawake au material ya kuweza kuweza kutengeneza nguo. Kuna rangi tofauti tofauti, mchanganyiko wa rangi unaonyesha hii ina asili inaonyesha tamaduni za Kiafrika. Na pia katika kila bango inaonyesha aina ya nguo ama aina ya kipambo kinatumika kutengeneza nguo.

Picha ya kibiashara ambayo inaonyesha familia. Picha hii inaonyesha CIC Group ambapo ni mojawapo ya kampuni za Insurance . Familia hii inakula. Kuna juisi mezani. Kuna mama na baba na watoto wawili, msichana na kijana.

ambao pia iko na MPESA. Na jina hiyo imeandikwa MPESA na rangi ya kijani na kuashiria kuwa ni MPESA. Duka hili liko wazi na pia kuna namba ya simu ya mwenye duka.

Magari tofauti tofauti yamepakiwa, kuna gari nyeusi na gari nyeupe ,yamepakiwa katika bustani kwa sababu nyuma tunaona kuna miti ya kijani ambayo yanaonekana kwa vizuri.